Eneo la makazi ya watu, kukiwa na nguzo zilizo na nyaya zinazo sambaza umeme kutoka kwenye chanzo mpaka kwa watumiaji. Pia kuna miti iliyo karibu na nguzo hizi pamoja na nyumba za watu.

Transifoma lililofungwa kwenye nguzo, ambazo kuna nyaya zinazosambaza umeme kwenda kwa watumiaji, pembeni ya nguzo hizi na transifoma kuna nyumba ya ghorofa, iliyopakwa rangi nyeupe.

Nguzo ya umeme iliyo na nyaya za kusambazia umeme kupeleka kwa watumiaji, kama vile: manyumbani, hospitalini na viwandani. Nguzo hii pia imefungwa kifaa kilicho na alama ya tahadhari, kuonyesha kuna msongo mkubwa wa umeme.

Nguzo ya umeme iliyotengenezwa kwa kutumia vyuma, ikiwa ina nyaya ambazo zinasambaza umeme kutoka kwenye kituo kunakozalishwa na kuepeleka kwa watumiaji wa mwisho, nguzo hii ipo karibu na makazi ya watu.

Nguzo ya umeme iliyo na nyaya nyingi zinazo sambaza umeme kutoka kwenye chanzo mpaka kwa watumiaji wa mwisho. Pembeni ya nguzo hii kuna miti pamoja na jengo kubwa la ghorofa lenye rangi nyeupe

Kituo cha kuzalishia umeme, kikiwa na mashine za aina mbalimbali, pembeni kuna bomba kubwa lenye rangi nyeupe likiwa linatoa Moshi, umeme huu hutolewa hapa kwa kutumia nyaya mpaka kwa watumiaji wa mwisho.

Nguzo iliyo na nyaya za umemem kwa ajili ya kusambaza umeme huo mpaka kwenye makazi ya watu, pembeni kuna jengo la ghorofa lililopakwa rangi ya nyeupe na njano, pia ipo nguzo ingine iliyofungwa taa.

Nguzo za umeme zilizotengenezwa kwa chuma, zikiwa na nyaya za umeme zinazotoka hapo kupeleka umeme kwa watumiaji, nguzo hizi zimezungushiwa uzio wa mabati.

Moja ya alama ya usalama iliyo na rangi nyeupe na pembeni na katikati Kuna rangi nyekundu ,kumechorwa herufi ya p ikiwa inaamaanisha hakuna maegesho ya magari . pembeni kukiwa na nyumba ya gorofa pamoja na miti .

Barabara kubwa ya lami iliyo na magari yanayopita, pembeni kuna taa za kuongozea magari, chini ya taa hizo kuna alama za kuonyesha kivuko cha waenda kwa miguu. Pembeni ya barabara hii kuna majengo makubwa ya ghorofa, pamoja na miti.

Gari lenye rangi ya orenji maalumu kwaajili ya utengenezaji wa barabara likiwa linaendelea na shughuli hiyo, mbele yake kuna mtu anaendesha torori na wengine wakiwa wamekaa pembemi kuna nyumba za ghorofa.

Barabara nne za lami, zilizo na magari yanayoendelea kupita, juu yake kumejengwa barabara nyingine ambayo imeshikiliwa kwa nguzo. Pembeni ya barabara hizo kuna mabango majengo pamoja na miti.

Barabara za rami zilizo katika pande mbili, kukiwa na magari yanayopita katikati yake kunaendelea ujenzi wa barabara nyingine ambako kumejengwa nguzo na mafundi wapo wanaendelea kujenga.

Gari inayotumika kutengeneza barabara, yenye rangi ya njano, likiwa katika ujenzi huo. Pembeni kukiwa na mtu aliyevaa overoli la bluu, akiwa anasambaza lami iliyopo katika barabara. Pembeni, kuna watu wengine wakiwa wanashughulika na ujenzi huo wa barabara.

Eneo lililo na magari yenye rangi nyeupe, nyeusi na bluu. Yanayotumika kutoa huduma ya usafiri kwa watu. Gari moja lenye rangi nyeupe, lina maandishi yanayosema ''uba chapchap''

Barabara mbili za lami zinazotumiwa na magari yakiwa yanaendelea kupita, pia kuna daraja lililopita juu ya barabara hizi. Pembeni kuna taa, na mabango na miti ya maua.

Eneo lililo na takataka kukiwa na watu waliovaa glavs zenye rangi ya bluu, baadhi wakiwa na barakoa wakiendelea na uzoaji wa taka, kwa kutumia matoroli, na majembe na koleo pembeni kuna gari ambalo wanatumia kuwekea takataka hizo.

Mifuko maalumu kwa ajili ya kuwekea takataka yenye rangi ya njano na orenji, ikiwa tayari imewekewa takataka ambazo baadae hukusanywa na kwenda kutupwa sehemu iliyotengwa.

Kundi la watu, walioshika fagio, wanazozitumia kufanyia usafi katika eneo. Pia kuna mtu aliye na mpira anaoutumia kumwagia maji ili kuendelea kulisafisha eneo hilo. Nyuma yao kuna majengo na gari lenye rangi nyeusi likiwa limepaki.

Kando ya barabara kuna chombo kikubwa cha chuma chenye rangi ya njano ambacho ndani yake kumewekwa takakata za aina mbalimbali, ambazo baadae huja kutolewa na kwenda kumwaga siehemu maalumu iliyotengwa, pembeni yake kuna nyumba kubwa.

Moja ya chombo cha kuhifadhia takataka chenye rangi nyeusi kikiwa na mfuniko wake, ndani kimewekwa mfuko wenye rangi nyeusi, chombo hiki huekewa takataka na baadae hukusanywa takataka hizo na kupelekwa sehemu maalum kwaajili ya kutupwa.

Eneo la wazi lililo na takataka aina ya vyuma ambavyo vimekwisha kuchakaa, vikiwa vimewekwa pamoja. Vyuma hivi hupelekwa kiwandani na kufanyiwa uchakataji, ili kupata bidhaa nyingine, mfano nondo.

Vyombo vya kuhifadhia takataka, vyenye rangi ya kijani, kijivu na mfuko wa plastiki mweusi. Vikiwa vimewekwa juu ya majani kandokando ya barabara, tayari kwa kuja kutoa takataka hizi na kwenda kutupwa sehemu maalumu iliyotengwa.

Eneo la wazi kukiwa na mifuko yenye rangi nyeusi iliyowekewa takataka imewekwa pamoja, pembeni yake kuna tenki kubwa lenye rangi nyeusi.

Eneo la kutupia takataka kukiwa na taka za aina mbalimbali. Yupo mtu aliyebeba mfuko mkubwa wenye rangi nyeupe wenye takataka. Pia kuna watu wengine wanaoendelea kuzichambua. Ndege wenye rangi nyeusi na mabaka meupe wamesimama katika eneo hilo.

Ndani ya chumba kumejaa mifuko yenye rangi nyeupe iliyo na takataka za kielektroniki, wapo watu ambao wamezunguka takataka zilizomwagwa chini wakichambua kwa umakini, ili waweze kuja kufanya urejelezaji na kupata vifaa vingine vinavyotokana na taka hizo.

Gari lililopaki maeneo ya makazi ya watu, likiwa na takataka ndani yake. Wapo watu walio juu ya gari hilo, wakiendelea kupanga taka hizo, na wengine wakiwa chini huku wakiwapa wale wa juu taka zingine, zilizo ndani ya vyombo vya kuwekea takataka.

Gari la kuzolea takataka lenye rangi ya njano na nyeupe likiwa tayari lina takataka ndani pia kukiwa na watu wawili waliovaa sare za maovaroli yenye rangi ya kijani na mabuti meusi, wakiwa wanaendelea kuziweka vizuri taka hizo zilizomo ndani ya gari hilo.

Gari kubwa ya takataka yenye rangi ya njano na nyeupe ikiwa imejaa mifuko iliyo na takataka. Juu yake kukiwa na watu waliovalia maovaroli na kofia wakiendelea kupanga taka hizo, chini wapo wengine wanaoendelea kupakia taka kwenye gari.

Pembeni ya barabara, kukiwa na watu wanaofanya usafi, mmoja ameshika ufagio; mwingine aliyevaa glavu zenye rangi ya bluu, akiwa ameshika koleo na kuzoa uchafu kuuweka ndani ya mfuko ulioshikwa na mmoja wao aliyevaa glavu zenye rangi nyeupe na barakoa.

Gari lenye rangi nyeupe na tenki la bluu linalotumika kusambaza maji masafi, limepaki pembeni juu kukiwa na matenki manne yakuekea maji safi yenye rangi nyeusi.

Mabomba yenye rangi nyeusi yanayo tumika kupitisha maji safi yakiwa yamewekwa ndani ya mtaro. Pembeni kukiwa na watu watatu waliosimama wakiendelea na usambazaji wa mabomba hayo ya maji safi.